Wanawake watano wenye asili ya Kipokot, wamevalia shanga, wamebeba maji katika vichwa vyao. Mwanamke mmoja hajabeba maji. Wako kando ya barabara na kule nyuma kuna msitu.

Barabara imejaa maji ya mafuriko, kuna gari kubwa limeanguka kando. Pale mbele kuna gari ya rangi ya njano limeanguka chini, kuna wananchi wanatembea kwa miguu ndani ya haya maji mengi ya mafuriko.

Tanki la maji likiwa la rangi ya samawati, linamaandishi we drink clean water donated by hope care . Kuna wanafunzi watatu wamepiga foleni wakingoja kuchota maji, mwanafunzi wa kwanza anaendelea kuchota maji, mwalimu amesimama katika veranda akiwaangalia wanafunzi wakichota maji.

Mmea wa mahindi, umevamiwa na nzige. Mahindi yamevamiwa na nzige mingi. Kule nyuma nzige sio mingi sana.

Maji ya mafuriko mengi, kuna barabara katikati ya mji. Maji ya mafuriko yamejaza pande zote za barabara. Pale mwisho wa barabara kuna mji, na pale juu mlimani kuna mji pia ambao haujakuwa na mafuriko.

Mhudumu akimshugulikia mteja ndani ya hema ndogo. Mhudumu ameketi, amevalia maski na amevalia miwani. Mkononi ameibeba kalamu. Kwenye kiti karibu na mhudumu, kuna bege aina mbili. Mhudumu anaongea na mteja ambaye amebeba mtoto, wote wamekalia viti vya plastiki.

Chupa mbili ndogo zikiwa na dawa ndani yake, nyuma ya hizi dawa kuna maelezo kuhusu dawa moja iliyo upande wa kulia.

Mama wawili wakiwa na watoto wadogo hospitalini, kuna muuguzi amevalia maski na glovu, katika mkono mmoja ameshika mtoto, na mkono mwinine unadunga mtoto chanjo katika paja. Mtoto analia na mama anatabasamu na uchungu akiangalia.

Daktari na wauguzi wakiwa katika chuma cha upasuaji. Kuna mgonjwa ambaye amelazwa katika meza ya upasuaji, na daktari anaendelea na upasuaji. Wauguzi wameangalia daktari akiendelea na upasuaji. Pale nyuma kuna tarakilishi na mashini nyingine

Daktari katika shingo ako na stethoscope . Amevalia miwani. Anambeba mtoto kutoka kwa kitanda cha kioo. Mtoto ni mchanga kabisa na ako katika wodi ya watoto wachanga kabisa.

Hospitalini , muuguzi anatoa maelezo kwa mgonjwa , kuna dawa aina mbili juu ya meza vilevile kuna pakiti , pande ule mwingine kuna kitanda cha hospitali , juu ya kile kitanda kuna vitabu vya sajili vya hospitali , vilevile kuna paketi ya hospitali , kwa ukuta kuna mabango yakiwa na maelezo mablimbali.

Dawa tembe ya brufen iko katika paketi mbili haijafunguliwa ni ya rangi ya kijani .

Watu wamesimama katika daraja, wanaangalia uhalifu ambao kumetokea kupitia mafuriko. Barabara imeoshwa chini ya mto, miti mikubwa, imeoshwa chini kwa sababu ya mafuriko.

Nyumba la ghorofa limeporomoka, kando yake kuna watu wanasaidia wale wamekwama ndani, kuna wengine wako kando wamesimama na kuna watu wengi juu ya hili nyumba wamesimama, kuna nyumba za ghorofa kando ya hili ambalo limeanguka.

Pakiti za vifaa vya kujisitiri vya hedhi, zikiwa zimepangwa juu ya meza. Pakiti ni sita au mingi kushinda sita na zimeshikiliwa kwa mkono. Mkono uko na pete katika kidoke cha katikati.

Daktari wa macho, akimwangalia kutumia machine mgonjwa, Mchine imewekelewa juu ya meza, ikiwa katikati ya daktari na mgonjwa. Daktari ameketi katika sofa, na mkono wake umeshikilia uso wa mgonjwa.

Pakiti ya dawa, dawa ni ya Measles, Mumphs na vaccine ya Rubella , dawa imetolewa ndani ya pakiti, kuna sirinji karibu na sindano na pakiti.

Mtalamu wa mahabara akiwa katika mahabara, amevalia miwani na glavu anandika kwa kitabu akitumia kalamu, kando yake kuna vivaa vya kupima damu na pressure , kuna vitabu na kompyuta vile vile.

Daktari wa meno akiwa na mgonjwa, mgonjwa amelazwa katika kitanda cha mashine, anamwangalia kwa mdomo, amevalia glavu na maski. Pale nyuma kuna cabinet imebeba madawa na vifaa vingine vya hospitali. Juu yao kuna mashine inamulika mgonjwa mdomo.

Mwana maabara akiwa katika maabara, amevalia kofia la maabara, amevaa maski na anaendelea kuvaa glavu. Nyuma yake kuna ghorofa, katika ukuta kuna mabango yamebandikwa pale, kwa meza kuna pakiti ya glavu, dawa na vifaa vingine.

Pakiti nne za dawa. Pakiti tatu ziko na jina moja stamaril, na zime wekelewa mbili chini na moja juu, dawa moja haina jina. Dawa zote zimewekelewa katika meza nyeusi.

Daktari wa meno amevalia maski , miwani na miwani maalum. Amevalia glovu. Anamwangalia mgonjwa ambaye ameketi, mama, ambaye amefungua mdomo. Mgonjwa amevalia maski na amefungua mdomo.

Muuguzi amevalia kofia ya rangi nyeupe. Ameinua kwa mkono mmoja sirenji iliyo na dawa na mkono mwingine kuna dawa iliyo kwa chupa ndogo nyuma yake kuna mama amebeba mtoto ambaye analia.

Wasafishaji wawili wamevalia kaputi, mmoja akiwana pambu kwenye mkongo, akionekana akisafisha meza, mmoja amesimama karibu na meza, ako na kifaa mkononi, anasafisha kitambaa cha rangi ya yellow .